Soko hii ni ya uuzaji wa manguo. Nguo hizi ni za aina mbalimbali kuna rinda, shati, sketi na kadhalika. Bei ya nguo hizi imeandikwa kwa rangi nyekundu ili wanunuzi waweze kuona, kuna wanunuzi wa jinsia wa kike na wa kiume wanao kagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza nguo za kuvaa, za watoto wenye umri tofauti. Bei imeandikwa kwa nguo hizi. Kuna nguo za jinsia wa kike na wa kiume.

Duka hili ni la kuuza vitu tofauti kwa mfano, kuna nguo za watoto na za watu wazima. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Soko hili ni la kuuza vitu tofauti. Kuna nguo, viatu, na kadhalika. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa utaratibu mno. Mwanamke mmoja ameketi chini.

Soko hii ni ya kuuza magari, ni ya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kadhalika. Magari haya yamepangwa kwa laini. Miti mirefu yenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa.

Hii ni soko ya magari. Magari haya yamepangwa kwenye laini iliyonyooka. Ni wa rangi wa fedha na nyeusi. Wanaume wawili na mwamake mmoja wanaonekana wakijadiliana.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mirefu iliyonyooka. Ni wa rangi nyeupe, bluu, nyekundu ,nyeusi na kadhalika.

Soko hii ni ya kuuza magari, ni wa rangi nyeupe, nyeusi, kijivu na kadhalika. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa sehemu hii.

Soko hii ni ya kuuza magari, ni wa rangi nyeusi, katika sehemu hii, vyumba vya kukodisha vimejengwa, kwa umbali kuna miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi, zimepandwa.

Hii ni soko ya kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye laini. Ni wa rangi nyeusi, nyeupe and kadhalika. Katika sehemu hii, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Hii ni soko ya kuuza magari. Mgari haya yamepangwa kwa laini. Ni vya rangi nyeupe, nyeusi na fedha. Vyumba vya kukodisha vimejengwa kando ya soko hii. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa humu.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari haya ni wa rangi nyeupe, nyeusi na fedha. Miti mirefu wenye rangi wa kibichi imepandwa humu.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwa laini. Ni wa rangi nyeusi, kijivu na kadhalika. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa humo.

Soko hili ni la kuuza magari ambayo yamepangwa kwenye mstari. Magari haya ni ya rangi wa fedhaa, buluu na nyeupe. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanajadiliana huku wakitabasamu.

Hili ni soko la magari. Magari haya yamepangwa kwa mstari mirefu iliyonyooka. Kuna wanunuzi na wauzaji ambao wanasalimiana kwa mkono huku wakitabasamu. Mmoja ni wa jinsia wa kike na wawili ni wa kiume.

Soko hili ni la kuuza magari ambayo ni wa rangi wa fedha, nyeusi nyeupe na nyekundu. Miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa.

Hii ni soko ya kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari iliyo nyooka. Katika sehemu hii miti mirefu wa kijani kibichi zimepandwa.

Hii ni soko la magari, magari yamepangwa kwenye mistari. Ni ya rangi nyeupe, bluu, na nyeusi, mlango wa gari moja imefunguliwa, watu wamesimama kando ya gari hizi.

Soko hii ni ya kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari iliyonyooka, ni wa rangi nyeupe, nyeusi na buluu. Miti wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa humu.

Duka hili ni la kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye laini yakiangaliana. Ziko na rangi nyeusi, nyeupe, fedha na kadhalika.

Soko hii ni ya kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mistari. Ni wa rangi wa kijivu, nyeusi na kadhalika. Miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi zimepandwa sehemu hii.

Hii ni soko ya magari, kuna gari rangi ya kijivu, nyeusi na nyeupe. Gari hizi zimepangwa kwenye laini. Wanaume wanne wako eneo hili, Miti mirefu zimepandwa na kuzingira kila mahali.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari yamepangwa kwa mstari. Ni wa rangi wa fedha na nyeusi. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa humu.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari yamepangwa kwenye laini iliyonyooka. Ni wa rangi nyeupe, fedha, nyeusi na wa buluu. Miti wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa.

Soko hii ni ya kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari. Ni wa rangi nyeupe, nyekundu na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Soko hili ni la kuuza magari. Magari haya ni ya rangi nyeupe, nyekundu ,nyeusi na wa fedha. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa humu.

Hili ni soko la kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Ni za rangi nyeupe, bluu na nyekundu. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Soko hili ni la kuuza magari wenye rangi nyeusi. Limesitiriwa kwa ukuta. Kando yake vyumba vya kukodisha vimejengwa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Hii ni soko ya magari. Magari yamepangwa kwa laini, karibu na soko hii vyumba vya kukodisha vimejengwa na tenki ya kuhifadhi maji imewekwa juu. Miti mirefu imepandwa sehemu hii.

Hii ni soko ya kuuza magari. Magari yamepangwa kwa mistari iliyonyooka. Wanunuzi wanajadiliana na muuzaj kuhusu bei. Magari haya ni ya rangi nyeupe, samawati nyeusi na nyekundu.

Soko hii ni ya kuuza vyakula mbali mbali. Kwa mfano kuna: viazi vya kupika, nyanya, kitunguu, karoti na kadhalika. Bidhaa hizi zimewekwa juu kwenye vibanda.

Hii ni duka ya viatu, kuna viatu za kike na za kiume. Zimepangwa kwenye rafu na zingine kutandazwa chini. Viatu hizi zimewekwa nje na wapita njia wanapotembea wanaweza kuziona na kununua.

Soko hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Kila muuzaji ametenga pahali pa kuuza na kuonyesha bidhaa zake. Wamejisitiri kutoka kwa jua wakitumia mwavuli. Miti imepandwa sehemu hii.

Soko hii ni ya kuuza vyakula mbalimbali. Kuna mayai, ndizi, viazi vya kupika, na nafaka ambazo zimewekwa ndani ya gunia. Muuzaji mmoja amevaa nguo nyekundu na kofi wenye rangi nyeusi.

Katika soko hili bidhaa mbalimbali zinauzwa. Kuna nyanya, viazi tamu, ndimu, kitunguu, pilipili na kadhalika. Bidhaa hizi zimewekwa chini.

Soko hii ni ya kuuza vyakula mbalimbali. Wauzaji wametandika chini gunia na kuwekelea bidhaa juu. Wapita njia wanatembea katika eneo hili.

Hii ni soko ya kuuza manguo, katika kibanda kimoja muuzaji amemwagilia soksi chini, zenye rangi aina mbalimbali, wauzaji, pengine wameekelea nguo juu kwenye mbao, kuna mzigo iliyofungwa, kwa karatasi nyeusi, na kuwekelewa juu.

Soko hili ni la kuuza vyakula. Kwa mfano kuna mboga, ndizi, viazi, paipai, na kadhalika. Wanunuzi wanakagua bidhaa.

Duka hii ni ya kuuza nyama. Nyama zimekatwa kwa vipande na zingine kuwekelewa juu kwenye chuma. Muuzaji amevaa nguo ya rasmi nyeupe na kofia kichwani. Kuna nyama iliyowekwa kwa beseni.

Soko hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Kwa mfano kuna: mboga za kienyenji, kitunguu na kadhalika. Wauzaji wameketi chini kwenye viti. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Soko hii kubwa ni ya kuuza viatu na manguo. Bei zao zimeandikwa kwenye karatasi ili wanunuzi waweze kuona. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vibanda.

Soko hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna wanunuzi na wauzaji. Vyumba vya mabati vimejengwa humu. Wauzaji wanatumia mwavuli kujisitiri kutokana na mvua au jua.

Soko hili ni ya uuzaji wa vitu mbalimbali kama nguo na viatu. Kibanda hiki ni ya uuzaji wa viatu, ambazo ni za kiume na ni vya rangi tofauti, kuna rangi nyeupe, nyeusi, samawati na kadhalika. Zimepangwa na kutandazwa chini ila zingine kuwekelewa juu.

Soko hii ni la kuuza matunda. Matunda yanayouzwa hapa ni ya tikiti maji. Yamepangwa na mengine yamekatwa. Wauzaji wameketi chini huku wamejisitiri na mwavuli. Watu wamesimama kando ya gari za biashara za usafiri.

Hii ni duka ya kuuza kanga. Kanga hizi hutumiwa haswa na wanawake. Ziko na michoro tofauti tofauti wa maua. Ni wa rangi tofauti. Kanga hizi zimepangwa kwa rafu.

Soko hili kubwa ni la kuuza ndizi. Wauzaji wameketi chini ilhali wengine wamesimama. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Soko hii niyakuuza matunda. Kuna machungwa, paipai, tikitimaji, ndizi za kuiva na kadhalika. Mwanaume moja ambaye amevaa saa mkononi ameketi chini akiwa ameshikilia tama. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa

Hii ni soko ya matunda. Katika soko hii kuna matunda mbalimbali kama machungwa, ndizi, paipai, na kadhalika. Muuzaji mmoja ambaye ni wa jisia wa kike amesimama akiwa ameshikilia chupa ya maji mikononi.

Soko hii ni ya kuuza bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vibanda, kuna nyanya, ndimu, karoti, viazi vya kupika, ndizi, mboga, mahindi na kadhalika. Wanunuzi wamesimama, na wako hapa wakikagua bidhaa.

Katika soko hii, bidhaa mbalimbali zinauzwa, kuna ndizi, machungwa, viazi na kadhalika, wateja wanaonekana kubagua na kununua, watu wamejifunika mwavuli kuepuka jua kali.

Soko hili ni la kuuza matunda, kuna ndizi, nanasi, maembe ndimu, machungwa na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Soko hili ni la kuuza mboga hasa za kienyeji, watu wamesimama na wengine wamekaa chini. Mwanamke mmoja amevaa barakoa, kwa umbali kuna nyumba zilizojengwa.

Hii ni soko ya matunda, matunda zilizo hapa ni kama machungwa, maembe ,parachichi na kadhalika. Karatasi za kufungia wateja bidhaa zimewekwa kando yao.

Mwanaume huyu anauza maua. Ameketi chini kwa kiti. Ameshikilia maua mkononi. Amejisitiri kutumia mwavuli.

Soko hili ni la kuuza bidhaa mbali mbali. Kwa mfano kuna: nanasi, paipai, ndimu, maembe na kadhalika. Wauzaji wameketi chini kwa viti.

Soko hii ni ya kuuza vyakula na matunda mbalibali. Kuna ndizi, machungwa, viazi tamu, mananasi, maembe na kadhalika. Bei zao zimeandikwa. Kila muuzaji ako kwenye kibanda chake iliyotengwa.

Soko hii ni ya kuuza vyakula mbalimbali. Bidhaa hizi zimewekwa juu kwenye vibanda kwa mfano kuna ndizi, machungwa na kadhalika. Taa zinawaka humu.

Soko hili kubwa ni la kuuza vyakula kuna nyanya, kitunguu, ndizi mbichi, ndizi ya kuiva, tangawizi, karoti, kitunguu saumu, mboga na kadhalika. Yamepangwa kwenye gunia, kikapuni na mengine kuwekelewa juu ya vibanda.

Soko hii ni ya kuuza vyakula na nguo za kuvaa, kuna nyanya, karoti, vitunguu, ndizi, pilipili hoho na kadhalika. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria, kibinafsi na wendeshaji pikipiki, wapitanjia wanatembea humu, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Soko hili ni la kuuza vyakula. Kuna kabeji na nyanya. Wauzaaji wameketi chini kwenye viti, bidhaa zingine zimewekwa ndani ya magunia. Chini kuna matope na maji.

Soko hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali, katika soko hili, kuna wauzaji na wanunuzi. Bidhaa vimewekelewa chini kwenye gunia na zingine kutandikwa chini, na kuuzwa, watu wamesimama na wengine wamekaa chini.

Hii ni soko ambayo iyakuuza bidhaa mbali mbali. Kuna nyanya, maembe, viazi, ndizi, kitungu na kadhalika. Kila muuzaji akona kibanda iliyotengwa. Wanunuzi wako hapa wakikajua bidhaa.

Soko hili kubwa ni la kuuza vyakula. Kuna ndizi ya kupika na ndizi iliyoiva, maembe na kadhalika. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Hii ni soko ya kuuza viazi vya kupika. Viazi hizi zimewekwa kwenye kasuku na vingine kikapuni. Kasuku hizi ni za rangi nyeupe, nyekundu, na njano.

Hili ni duka haswa ya viatu na bidhaa tofauti viatu hivi vimewekwa juu na kutandikwa pia chini kuna viatu vya rangi nyeupe, nyekundu, njano, kijani kibichi na kadhalika miwani na redio pia inauzwa hapa.

Hii ni soko. Muuzaji anauza viazi, nyanya na vitunguu. Nyanya kuna mbichi na ambazo zimeiva. Bidhaa zimepangwa kulingana na bei tofauti.

Soko hili ni ya matunda. Wauzaji wanauza matunda mbalimbali. Kuna ndizi, machungwa, nanasi, maembe na kadhalika. Wanunuzi wanatembea wakikagua matunda haya. Wauzaji wamekaa chini. Bei ya matunda imeandikwa ili iwe rahisi wanunuzi wanapotaka kununua.

Kando ya barabara kuna soko. Bidhaa zimewekwa juu na zingine chini na wauzaji. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amesimama. Soko hii ni ya kuuza nguo.

Hii ni soko ya mboga. Nyanya, vitunguu vinauzwa hapa. Wananuzi wanatembea wakikagua bidhaa. Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyekundu na mwanamke ambaye amesonga nywele wamekaa juu ya mawe ya ujenzi. Nyumba ya kukodisha inajengwa nyuma ya soko hii.

Hii ni soko. Kuna ndizi mbichi, ya kupika na ndizi iliyoiva. Muuzaji pia anauza ndimu, tangawizi, pilipili hoho. Karatasi imebandikwa kwenye ukuta na maelezo ya kulipa wau wanunuzi wanapo nunua bidhaa.

Wauzaji wametandika chini bidhaa mbalimbali. Kuna kitunguu, viazi tamu, mahindi, ndizi, nyanya, kabichi, ndimu, mboga na kadhalika. Mwanamke mmoja amechuchumaa chini akichagua bidhaa. Wengi wa wanunuzi na wauzaji ni wanawake.

Hii ni soko kubwa. Kabeji zimewekwa chini na zingine ndani ya gunia. Kuna uchafu mwingi sana. Wanunuzi na wauzaji wamejaa huku. Chupa za soda zimewekwa juu ya kibanda moja matope inaonekana kuwa hapa.

Hii ni soko ya mboga. Fundi bomba anatangaza kazi yake na kuandika nambari yake. Nyuma ya soko hii kuna nyumba za kukondisha. Miti mirefu imepandwa eneo hili. Soko hii kuna ndizi, vitunguu, nyanya na kadhalika.

Hivi ni vyumbe vya kukodisha. Vyumba hivi viko na roshani. Nyasi imepandwa nje. Ukuta imejengwa na kuzingira eneo hili. Vyumba viwili vimejengwa hapa.

Nyumba zilizojengwa hapa ni za kukondisha, za kifamilia na haswa za wafanyibiashara. Katika chumba hiki kuna shule ya kufundisha watu kuendesha gari na wale wanafunzi wa kupika keki.

Nyumba hii ni ya kukodisha. Tenki ya maji ya rangi nyeusi imewekwa juu kwenye roshani. Imezingirwa na ukuta ili kuleta usalama. Mlango kuu ya kupitia unapoingia ndani ni wa rangi nyeusi.

Nyumba hizi ni za kukodisha, za kifamilia, ziko na dirisha na roshani. Mti mirefu ambayo ni wa rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Nyumba zilizojengwa hapa ni za kukodisha za familia. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi zimepandwa eneo hili. Vituo mbali mbali za utangazaji zimewekwa kwa wale wanaotaka kukodisha na kununua nyumba.

Hivi ni vyumba vya kukodisha vya kifamilia. Viko na rushani. Watu wamesimama juu, shambani ndizi imepandwa, ukuta imejengwa kusitiri eneo hili.

Nyumba hii ni ya kukodisha haswaa ya familia. Iko na dirisha, mlango na roshani. Nguo zimeanikwa kwa kamba. Limezingirwa na mabati kuleta usalama.

Nyumba hii ni ya kukodisha, iko na dirisha, milango na roshani iliyojengwa mbele. Imezingirwa na ukuta haswa ya kuleta usalama. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Vyumba hivi virefu ni vya kukodisha. Kila chumba kiko na roshani. Wengine wamekelea viti kwenye roshani na wengine wamepanda maua. Mtungi wa gesi wa kuzima moto umeekelewa ukutani.

Vyumba hivi ni vya kukodisha vya kifamilia. Vina dirisha, mlango na rushani. Tenki za kuhifadhi maji wenye rangi nyeusi zimeekelewa juu. Vyumba hivi vimezingirwa kwa mabati. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa eneo hili.

Vyumba hivi ni vya kukodisha vya kifamilia, kando ya nyumba moja ndizi imepandwa shambani, zimesitiriwa, kwa ukuta, ambayo inaleta usalama hapa.

Nyumba hizi ni za kukodesha za kifamilia. Tenki za kuhifadhi maji zilizo nyeusi zimewekwa juu. Ukuta umejengwa kusitiri eneo hili. Mti wa kijani kibichi umepandwa kando ya njia.

Hii ni nyumba ya kukodisha. Katika nyumba hii kuna dirisha ambazo zimefungwa na zingine kufunguliwa. Juu kuna kibao iliyobandikwa na maandishi ya utangazaji wa vyumba vya duka. Nambari za simu pia zimeandikwa.

Hii ni nyumba ya kukodisha. Nyumba hii iko na mlango na dirisha tatu. Maua nzuri yenye rangi ya kijani kibichi imezingira nyumba hii. Kando yake kuna miti iliyopandwa mirefu. Matawi yameanguka chini kwa nyasi.

Nyumba hii ni ya kukodisha. Wajenzi wako nje wakiwa wanashughulika, mawe yamepangwa nje. Kando ya nyumba hii kuna nyumba ambayo haijakamilika. Tenki ya maji yenye rangi nyeusi imeekwa hapa.

Nyumba hizi ni za kukodisha. Kila nyumba iko na roshani. Sehemu ya kwanza ya nyumba hii, watu wamefungua biashara. Vifaa vya ujenzi vimewekwa kwenye vibanda.

Nyumba zilizojengwa hapa ni ndefu sana, na ni za kukodesha, familia mbalimbali wanaishi katika nyumba hizi. Eneo hili kuna mahali imetengwa ya watoto kucheza. Miti imepandwa ikazingira nyumba hizi.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bei ya bidhaa hizi zimeandikwa ,kwa mfano, kuna mboga, tikiti maji, vitunguu, maziwa na kadhalika.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Kwa mfano, sehemu hii kuna viazi vya kupika, vitunguu, mboga na kadhalika. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, kwa mfano kuna sehemu ya kuuza nyama, bei zao zimeandikwa taa linawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa tofauti. Sehemu hii ni ya uuzaji wa mayai, ambayo yamepangwa kwenye rafu na bei kuandikwa ili wanunuzi waweze kuona wanapokagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Ni duka la Naivas. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Kuna sehemu ya kuingia na ya kutoka.

Duka hii ya Quickmart inauza bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu ya wateja kuingia na ya kutoka. Taa zinawaka ndani. Ndani ya duka hii kuna sehemu ya kuuza vyakula mbalimbali ambazo zimepikwa.

Duka hii ni maarufu inayouza vitu mbalimbali. Maji safi inauzwa ndani ya duka. Kuna sehemu ya bidhaa tofauti kama ndizi, nyanya, kitunguu, maziwa na kadhalika. Bei imeandikwa katika kila bidhaa kurahisisha kazi kwa wanunuzi.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali ,ambazo zimepangwa kwenye rafu na bei zao zimeandikwa ili wanunuzi waweze kuona .Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Taa zinawaka hapa. Wanunuzi wengine wamepiga foleni wakingoja kulipia yale walionunua.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka huku na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza ndani.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza. Wanunuzi wamesimama wakikagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu, na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Vimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa nilakuuza vitu tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Sehemu hii ni ya uuzaji wa mboga na matunda, ambayo yamepangwa kwa rafu. Bei za bidhaa zimeandikwa , wateja wamesimama ndani ya duka.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa, taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bei zao zimeandikwa kwa mfano kuna sehemu ya matunda. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa za aina mbalimbali. Sehemu hii ni ya maziwa za kila aina, zimepangwa kwenye rafu. Bei imeandikwa ili wanunuzi wanaponunua waweze kuona na kukagua.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa juu ya rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka huku na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali, kwa mfano, kuna mafuta ya kupika, maziwa, vinywaji na nyama. Wauzaji wamevaa kofia vichwani. Taa zinawaka huku na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Sehemu hii ni ya uuzaji wa keki na kaimati. Wateja wawili wamesimama mbele wakikagua bidhaa hizi. Mmoja amevaa barakoa. Bei zimeandikwa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu . Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa tofauti, zimepangwa kwenye rafu na bei zao kuandikwa, kuna asali, matunda, maziwa na kadhalika, wanunuzi wengine wamesimama wakikagua wanachonunua.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Bei zao zimeandikwa. Viatu vimepangwa juu kwenye rafu. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni ya kuuza bidhaa ambazo ni mingi na aina mbalimbali. Linaitwa Carrefour. Wateja wako ndani ya duka wakikagua na kununua. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na bei kuandikwa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa. Sehemu hii kuna mkate, mayai na kadhalika.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu, kwa mfano kuna sehemu ya mkate na vinywaji vya matunda. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Kwa mfano kuna kahawa za aina mbali mbali. Zimepangwa kwenye rafu na bei zao zimeandikwa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wako ndani wakikagua bidhaa. Taa zinawaka humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza bithaa mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu, bei zao zimeandikwa, sehemu hii ni ya vinywaji vya matunda, taa inawaka humu.

Duka hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Bei zao zimeandikwa. Zimepangwa kwenye rafu. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Duka hili kubwa nilakuuza bithaa mbambali. Bidhaa hizi zimepangwa kwa rafu. Bei ya bidhaa imendikwa kwa karatasi na kupachikwa ili wateja waweze kuona. Wateja wanatembea ndani ya duka hili.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali; bei zao zimeandikwa, kwa mfano kuna kitunguu, viazi vya kupika na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbali mbali. Kwa mfano, kuna: maziwa, nyama, samaki na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na bei zao zimeandikwa, kwa mfano sehemu hii ni ya keki, kaimati, mkate na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili ni la kuuza vinywaji vikali, vinywaji hivi vimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mno. Bei ya bidhaa hizi zimeandikwa ili wateja wawe na kazi rahisi wanapokagua na kununua.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Kwa mfano, hii ni sehemu ya maziwa. Zimepanwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa.

Duka hili kubwa, ni la kuuza vitu tofauti, bidhaa zimepangwa kwenye rafu, na bei zao kuandikwa, taa zinawaka huku na kuleta mwangaza mno.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbali mbali. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Katika duka hili kubwa bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Bei ya bidhaa zimeandikwa ili wateja wanaponunua iwe rahisi kwao kuona. Wateja wamepanga laini wakifanya malipo.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Sehemu hii ni ya kuuza mafuta ya kujipaka, mswaki na dawa ya meno. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tafauti. Bidhaa hizi vimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza umu.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu juu ya rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza. Kwa mfano kuna sehemu ya asali, nafaka, keki, kaimati, mkate na kadhalika. Wanunuzi wako humu wakinunua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Katika duka hili kuna sehemu ya matunda na mikate. Bei ya bidhaa zimeandikwa kwa karatasi ili wateja waweze kuona. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa vya aina mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa rafu na bei kuandikwa. Taa inawaka ndani ya duka kuleta mwangaza. Mteja mmoja anaonekana akikagua bidhaa.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna mkate, keki, maziwa na kadhalika. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa, taa zinawaka na kuleta mwangaza ndani.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wamepanga foleni wakingoja kulipa yale ambayo wamechukua.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu na zingine zimeekelewa chini. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa mfano kuna sehemu ya matunda. Bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wanatembea wakikagua bidhaa hizi.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa vya aina mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na bei kuandikwa, ili wanunuzi waweze kuona. Sehemu hii ni ya vinywaji vya matunda na biskuti.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu. Bei zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Taa zinawaka na kuleta mwangaza humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbali mbali. Bei zao zimeandikwa. Zimepangwa kwenye rafu. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili ni la CarreFour . Ni kubwa mno. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Hapa kuna vitu mbalimbali zinazouzwa. Taa inawaka ndani kuleta mwangaza. Bei ya bidhaa zimeandikwa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wamevaa barakoa, wananunua wakiekelea vitu kwenye kitoroli.

Duka hili kubwa ni la aina ya Quickmart. Ni duka ambayo inauza bidhaa vya aina mbali mbali. Iko na sehemu ya kuingia na ya kutoka. Mataa yanawaka ndani ya duka hii. Maua yamepandwa nje.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. wanunuzi wako sehemu hii.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu, kwenye rafu ili wanunuzi wanaponunua waweze kuona. Bei ya bidhaa hizi zimeandikwa.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbali mbali, bidhaa zimepangwa juu kwenye rafu na bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni lakuuza vitu tofauti. Bei zao zimeandikwa kwa mfano sehemu hii ni ya nyama ya ngombe, kuku, na kadhalika.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Zimepangwa kwenye rafu na zingine kuwekelewa chini. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka na kuleta mwangaza humu.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Wanunuzi wanatembea huku wakizikagua.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu mbali mbali. Bidhaa hizi zimepangwa juu kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, zimepangwa juu kwenye rafu, bei zao zimeandikwa, wateja wanatembea wakikagua bidhaa, taa zinawaka na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali, katika sehemu hii kuna meko ya kupika, televisheni, na kadhalika, wanunuzi wako hapa wakikagua bidhaa.

Duka hili kubwa, ni la kuuza, vitu tofauti, taa zinawaka huku na kuleta mwangaza, bidhaa mbali mbali zimewekwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa.

Hii ni soko kubwa, katika soko hili vitu mbalimbali zinauzwa, zimepangwa kwenye rafu. Bei ya bidhaa imeandikwa katika kila sehemu, kurahisisha kazi wanunuzi wanapo, chagua.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa. Sehemu hii ni ya vinywaji. Taa inawaka na kuleta mwangaza

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bei zao zimeandikwa. Taa zinawaka humu na kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza vitu tofauti, bidaa zimepangwa kwenye rafu, bei zao zimeandikwa ili wanunuzi waweze kuona.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu ya kuuza nyama, mboga, matunda na kadhalika. Bei imeandikwa kwenye bidhaa hizi. Taa zinawaka kila sehemu kuleta mwangaza.

Duka hili kubwa ni la kuuza mafuta ya kupaka ya wanawake na wanaume. Zimepangwa kwenye rafu na bei zao kuandikwa. Mafuta hizo ziko kwenye chupa.

Katika duka hili kubwa, vitu tofauti vinauzwa. Bidhaa zimepangwa juu ya rafu. Bei zao zimeandikwa. Sehemu hii ni ya kuuza mboga.

Duka hili kubwa ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Sehemu hii ni ya kuuza vyakula vya mbwa, vimepangwa kwenye rafu na bei kuandikwa. Zimewekwa kwenye karatasi wenye rangi tofauti.

Duka hii kila mnunuzi amevaa barakoa. Wanunuzi ni wa kike na kiume. Bidhaa mbalimbali zinauzwa hapa. Katika duka hii kuna sehemu ya kuuza maji ya matunda, kahawa, nyanya, kitunguu, unga, keki, mboga na kadhalika.

Duka hii, 'Quickmart' ni maarufu sana. iko na mlango wa kuingia na mlango wa kutoka. Wanunuzi wamekubaliwa kununua masaa ishirini na nne mfululizo. Juu ya duka hii kuna duka ya Bata inayouza viatu. Wateja wameegemea magari mbele ya duka hii.

Duka hili la jumla ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Taa inawaka ndani ya duka. Bidhaa zimepangwa kwa rafu na kwa laini ya utaratibu kuwezesha wateja kukagua na kununua. Bei imeandikwa chini.

Hii ni duka la jumla, bidhaa zimepangwa kwa rafu. Bei imewekwa kwenye bidhaa. Kuna sehemu ya biskuti, ambayo inaitwa Nuvita. Wanunuzi wamepanga vitu vyao kwenye kitoroli.

Bei ya bidhaa imewekwa ili iwe rahisi kwa wanunuzi wanaponunua. Wanunuzi hawa wamevaa barakoa. Bidhaa ni vya aina mbalimbali kuna sukari, maziwa, keki, sabuni, mafuta na nyinginezo. Duka hii ni kubwa na ni safi sana.

Hii ni soko la jumla. Katika soko hii kuna mboga ya mchicha na matunda ya tikiti maji. Taa imewekwa kuleta mwangaza. Bidhaa zingine zimepangwa kwenye rafu.